Hizi ni gari ambazo zimeegeshwa huku zingine ni kama zinatembea moja ni ya isuzu ingine ni nyeusi na zingine ni za rangi tofauti kama nyeupe kuna mazingira mazuri sana na inaonekana kuwa ni mchana.

Baiskeli ambayo kuna mtu ambayo ako kando yake ukiangalia tena kuna duka ambalo lina mlango wa M-pesa kuna chupa za soda huko kando na kuna mtu ambaye amekaa chini karibu na duka hilo.

Hii ni simu na tupo kwa M-pesa kuna mahali pa kutuma pesa, kutoa na hali kadhalika. Kutokana na hii, mtu anaeza kupokea au kutuma simu pesa yake kwa mtu mwingine.

Sokoni na kuna wauzaji na wanunuzi, paonekana kuwa na matunda, nyanya na vitu vingine vingi, pamoja na watu ambao wamekuja katika shughuli ya kuchukua vitu hivi na hapa ndipo wanaeza pata hizi.

Inaonekana pesa mingi ambazo ni shilingi ishirini na zingine kumi, zinatumika kununua vitu tofautitofauti na watu hutumia kujipa riziki, ila unaeza tumia pia kununua vitu kutoka mahali popote iwapo zitatosha.

watu wawili ambao wanaonyesha mikono yao. Mmoja anataka kubadilisha funguo huku akimpatia mwingine. Chini yake kuna kitabu, kalamu na kagari kadogo ambako kamewekwa ishara ya kwamba ni kama hawa watu wawili wanafanya biashara wanataka kubadilishana.

Hili ni duka la maziwa, lina watu watano ambao wako mlangoni hili waweze dkununua. kuna mmoja huku ndani ambaye anawasaidia kuyachota ,kuna vibuyu tofautitofauti hapo nje ambavyo vimeweka vinywaji na juu yake kuna ngombe bango la ngome ambaye anateka maziwa.

Hii ni bima ya afya .Bima ya afya husaidia wale ambao wameweka pesa zao ili wakati wanapogonjeka wanakuja na kupata matibabu lakini bima inagharamia.

Hizi ni gari ambazo zinaonekana kana kwamba zinasafirishwa. Zimewekwa kwenye ingine kubwa yenye imeziwekeza huku juu ili kuzitoa sehemu moja hadi nyingine zi mpya. Kando yake kuna mazingira ambayo yanaonekana kuwa pia masafi.

Watu watatu ambao wanaonekana kuwa na furaha sana. wawili ni majinsia ya kiume huku mmoja ni wakike. Kandoyao na mangari ya kubutia, hao inyewe amebalia bizuri sana. Hanaonyeshua picha kwenye simu.

Lili duka ambalo linauza vitu tofautitofauti, ukiangalia vizuri kuna mipira ambayo imewekwa mbele inauzwa, pia kuna laini za simu ambazo zinauzwa mlango wake pia ni wa M-pesa yani wanaweza tuma pesa na kupata, kutoa zingine kwenye visimu vyao, wengine wamekaa chini huku nje nikama wanapumzika

Hizi ni gari ambazo zipo kwenye maegesho, zinaonekana kuwa mpya zote na mingi kati ya hizo niza rangi nyeupe, zimewekwa huko ili watu waweze kuzinunua.

Duka la M-pesa na vitu vingine vingi sana, kunaonekana kua na maji mahali pa kutupa taka na mazingira yake ni masafi vilivyo, watu huja hapa ilikuweza kuchukua kile ambacho wanataka wakibadilishana na hela.

Huyu ni mtu aliyevaa nguo nyekundu na Ana pesa mingi sana mkononi, anaonekana kuwa amemaliza kuzihesabu na ameziweka pamoja. Hela hutumika kusaidia binadamu kwa vitu vingi sana, ikiwepo ununuzi wa bidhaa kadhalika.

Gari ambalo limesimama, na kunaonekana mtu mmoja yuko huko nyuma, ambaye ni kama anaiekea kitu fulani. Inaonekana lile la kusafirisha watu pia vitu vingine vinaweza wekwa huko nyuma.

Kuna mtu ambaye amenunua gari, na anapewa kifunguu na nmtu mwingine. Nyuma yake kuna hayo magari ambayo ni kama yanauzwa ila huyu ameweza kujinyakulia moja kwa kupeana pesa ili pia yeye aweze kupatiwa gari.

Hizi ni gari ambazo zimeegeshwa, tazama vizuri, mazingira haya ni mazuri kwa sababu nyasi inakaa kuvutia, pia kuna watu ambao wamesimama hapo karibu pengine wanaonekana kutembea.

Huku ni sokoni na kuna watu ambao wanauza vitu tofautitofauti na wengine wamekuja kununua, hapa kuna nguo ambaye imeandikwa nambari kumi ambayo ni ya timu ya Manchester United na mwingine akona nguo nyingi sana, pia kuna karatasi za kuu.

Mtu anayejaribu kuingia kwenye duka, duka hili linandikwa Mpesa maana kwamba hapa mtu anaeza kupokea pesa au kutoa pesa kwenye simu yake, pia kuna gari na kuna maduka mengine ambayo yanakaribia hiyo moja, kunaonekana kuwa kusafi sana.

Mtu anayepewa gari mmoja anaonekana kua jinsia ya kike ambaye ndio anapeana funguo za hiyo kifaa na mwingine anapokea na mkono mwenye anaonekana kuwa ni mwanaume, nyuma yao kuna gari nyekundu.

Kuna mtu ambaye amefungua simu yake. Katika Mpesa na mwingine ako na shilingi miambili mkononi. Huyu anaweza kutuma pesa kutoka kwenye ako kwenda kwingine, kupitia send money kuna pia ingine ya withdraw cash , yaani toa simu, buy airtime kununua.

Hiki ni kibanda abacho kiko kwenye soko, si kimoja tu zinaonekana kuwa mingi lakini kuna watu ambao wanaonekana wakiuza na wengine akinunua. Muuzaji amevaa saa mkononi na pia ako na kofia.

Hili linaonekana kuwa duka la kuuza maziwa; pembeni kuna ng'ombe ambaye amechorwa, na kuna mtu ambaye anaonekana kuenda kununua maziwa.

Hili ni duka la kuuza viatu, kuna viatu ya haina mingi, lakini kuna zile ambazo wengine wanatumika, kutembea kwa kasi.

Kuna magari mengi sana yanayoonekana. Mengine ni meusi, meupe, na rangi zinginezo mingi. Yanaonekana kwamba yapo hapa ili yaweze kuuzwa.

Hili ni duka la viatu ambavyo vi mpya na watu huja hapa ili kununua. Kuna mmoja ambaye anatembea hapo kando na ni kama amekuja kufanya ukaguzi ili pia apate moja.

Duka ambalo lina vitu vingi sana, vinavyo onekana kuna; soda, unga wa ngano ,wa kawaida, gunia mbalimbali na M pesa ishara kwamba mtu anaeza tumia simu yake kuweka hela ama kutoa huku.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa na yanaonekana kuwa masafi sana, yanatumika katika kusafirisha watu kutoka mahali pamoja hadi kwingine, pia kuna nyasi na kuna uchafu kidogo ambao unaonekana huko, ambao unafaa kuokotwa na kuwekwa mahali ambapo panafaa.

Hizi ni gari na zimeegeshwa. Zinaonekana kuwa mpya zote na ni mingi sana. Kuna nyekundu, nyeupe, samawati. Baadhi ya rangi ambazo zinaonekana zina manufaa mengi sana.

Hili ni gari ambalo ni KDH 990 na linaonekana kuwa barabarani , hamna mtu huku kando yake ila mazingira yaliyo masafi pamoja n aukuta fulani.

Kuna watu wawili wanaoonekana kupiga gumzo huku wakiwa wameketi kwenye kiti fulani. Kuna Duka ambalo limeandikwa " mpesa" na " Airtel Money ". Ukiangalia pia Lina soda.

Hili ni duka la nguo aina ya vitenge na linaonekana kua limejazwa furifuri il iwatu waweze kununua, juu kunaonekana viatu ambavyo vi vipya pia.

Huku ni sokoni, kunaonekana kuwa na watu wengi, wengine wanauza, wengine wakinunua. Baadhi ya vitu ambacho vinaonekana ni kama nyanyaa, na kuna watu ambao wanapika chapati.

Hizi ni gari ambazo zinaonekana kuwa na nyekundu kuna zingine nyeusi na kuna ingine ya kijivu, gari hizi zinaonyesha taa zao.

Hizi ni gari ambazo zimeegeshwa. Zina manufaa mengi sana kwa watu kwa sababu zinasaidia katika usafiri kutoka mahali pamoja hadi kwingine. Baadhi yao ni nyeupe, samawati, na nyeusi.

Hii ni gari ambayo imefunguliwa mlango wake uu wazi, lakini kuna kitu ambacho kimewekelewa huko kinaonekana kwamba ni kifunguo ambacho kinatumika kuifungua.

Kana kwamba ni duka la maziwa yamewekwa mengi na watu huja huku ili kununua wengine huleta hapa ili yaweze kuuzwa ila kwa sasa hamna mtu ambaye anaonekana apo huku.